Mashine ya kisasa ya huduma za kifedha, imesimama imara katika eneo lenye vigae safi vinavyong'aa. Magari madogo yameegeshwa kwa mpangilio nje ya jengo hilo. Mazingira yakiwa ya nadhifu, na kuipa huduma hiyo hadhi, na kuwahakikishia wateja urahisi na usalama wa miamala yao ya kila siku.

Hatua za kufungua akaunti ya benki zimewekwa wazi kwa urahisi kupitia mtandao au dirisha la huduma. Zikijumlisha kujaza taarifa muhimu, kuthibitisha kitambulisho na kuunda neno siri salama kwa matumizi ya kidigitali.

Ndani ya baa safi yenye muonekano wa kuvutia vinywaji mbalimbali vya kileo vimepangwa kwa ustadi kwenye rafu angavu za eneo la kuuzia. Muhudumu mwenye weledi anamimina mvinyo kwa utulivu kwenye glasi tayari kupeleka kwa mteja, mandhari inayoakisi huduma bora utulivu na ladha ya starehe ya kisasa.

Ukumbi wa midundo unaangaza kwa mwanga hafifu na kuvutia, huku mdundo laini wa muziki unatawala hewa. wateja wanaburudika kwa vinywaji mezani wakifurahia mandhari ya kisasa yenye utulivu na ladha ya starehe.

Ndani ya baa safi na tulivu, mhudumu mwenye tabasamu la kuvutia, anawasikiliza wateja wake kwa umakini, huku vinywaji vikiwa vimepangwa mezani, chini ya mwanga hafifu unaoleta utulivu.

Magari madogo yamepangwa kwa ustadi katika eneo la wauzaji, tayari kuuzwa wateja wanaotafuta usafiri bora wenye muonekano maridadi kwa matumizi ya kila siku. Majengo ya maghorofa na miti imestawi pembezoni ikiboresha mandhari hayo tulivu.

Magari madogo yamepangwa kwa ustadi katika eneo la wauzaji tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri bora wenye muonekano maridadi kwa matumizi ya kila siku, majengo ya maghorofa na miti imestawi pembezoni ikiboresha mandhari hayo tulivu.

Gari dogo limepangwa kwa ustadi katika eneo la wauzaji, tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri bora lenye muonekano maridadi za kila siku kwa jili ya shughuli mbalimbali.

Mwanaume mmoja amesimama ndani ya duka safi na la kisasa la maziwa na vitafunwa. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Huduma za malipo kwa njia ya simu zinapatikana pia kwa urahisi, zikiakisi muunganiko wa ladha, usafi na teknolojia, katika huduma za kila siku.

Duka limesimama imara tayari kutoa huduma safi na bora kila siku, likatoa bidhaa mbalimbali za maziwa mara, mtindi, keki na hata ugali kwa wateja wanaohitaji kuimarisha afya na kinga ya mwili, huduma inatolewa kwa weredi na tabasamu watu wameketi kwa utulivu nje ya duka wakifurahia mandhari safi.

Ndani ya duka safi la maziwa, vitafunwa na bidhaa nyingine zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Wanaume wawili muuzaji na mteja wamesimama imara, huku mteja akipokea chupa safi ya mzaiwa safi, tayari kwa matumizi ya kila siku.

Duka la bidhaa mbalimbali za maziwa limesimama imara. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya rafu huku muuzaji ameketi kwa utulivu, akisubiri kwa utayari kutoa huduma bora kwa bidhaa safi na salama kwa matumizi ya kila siku.

Mashine ya kisasa inayotoa maziwa imesimama kwa utulivu ndani ya duka linalomilikiwa na kulo tayari kutoa huduma safi na bora, haraka na kwa urahisi kwa wateja wa kila siku stuli ya plastiki ya bluu imewekwa nje kwa ajili ya mapumziko.

Mashine ya kisasa ya maziwa inayomilikiwa na "taspert", imesimama imara ndani ya duka lenye bidhaa za maziwa, tayari kutoa huduma safi, bora na salama kwa wateja wanaotaka uharaka na urahisi kwa matumizi ya kila siku.

Ndani ya duka safi la maziwa, vitafunwa na bidhaa nyingine; zimepangwa vizuri kwenye rafu. Muuzaji amesimama kwa utulivu akitoa huduma huku mteja akichukua kifaa chake safi cha maziwa kwa matumizi ya kila siku.

Mashine ya kisasa ya maziwa inayomilikiwa na claudemis nimesimama imara ndani ya duka safi reji vifaa mbalimbali vya ufundi, tayari kutoa huduma ya maziwa safi bora masalama kwa urahisi na haraka zaidi kwa wateja wa kila siku.

Duka la bidhaa bidhaa mbalimbali za maziwa freshi, mtindi, mara vitafunwa na nyinginezo linalomilikiwa na wafesi liko safi na imara, tayari kutoa huduma bora na kuzingatia usafi wa hali ya juu kwa wateja wa kila siku wanaojali afya na kuimarisha kinga ya miili.

Mwanaume mmoja amesimama mbele ya mashine ya kisasa ya kutoa maziwa, akiwa ameshika risiti mkononi baada ya kufanya malipo. Pembeni yake mtu mwingine anamtazama kwa utulivu katika mazingira yaliyo safi na tulivu yanayotoa huduma ya kisasa; inayochanganya urahisi, ubora wa maziwa na teknolojia ya kisasa kila siku.

Mtu mmoja amesimama kwa utulivu, mbele ya duka lililo safi, imara na lenye mpangilio mzuri wa bidhaa mbalimbali za maziwa, na vitafunwa kama vile maandazi, mkate na mayai. Likionyesha ubora, usafi na hali ya kuaminika, kwa wateja wa kisasa wa kila siku.

Mwanaume mmoja amesimama ndani ya duka karibu na mashine ya kisasa ya kutoa maziwa, inayomikiliwa na "Kieni", ikiwa tayari kutoa huduma kwa wateja mazingira yanayooshesha ubunifu urahisi wa upatikanaji wa bidhaa safi na maendeleo ya biashara ndogondogo, kuptia teknolojia ya kisasa .

Mashine ya kisasa ya maziwa inayomilikiwa na chuo kikuu cha nairobi, imesimama imara ndani ya jengo safi la chuo tayari kutoa huduma safi, bora kwa urahisi na uharaka zaidi kila siku.

Mashine ya kisasa ya kutoa maziwa imesimama imara ndani ya duka safi, ikiwa imeoshwa vizuri na kung'aa kwa muonekano maridadi, iko tayari kuhudumia wateja kwa haraka na urahisi ikitoa maziwa safi, salama na yenye ubora kwa matumizi ya kila siku, nyumbani au kwa biashara.

Mashine ya kisasa inayotoa maziwa imesimama imara ndani ya duka safi lenye mpangilio mzuri na samani mbalimbali kama meza, tayari kutoa huduma kwa uharaka na kwa hurahisi zaidi kwa wateja wanaotafuta bidhaa bora na safi ili kuimarisha kinga ya miili yao kila siku.

Mashine ya kisasa ya kutoa maziwa safi na salama, imesimama imara ndani ya duka, tayari kutoa huduma kwa wateja kwa urahisi na uharaka kwa kutumi jagi safi la plastiki kumimina kimiminika hicho kila siku.

Mashine ya kisasa ya kutoa maziwa imesimama imara ndani ya duka tayari kwa kutoa huduma safi, bora, na imara kwa wateja wanaotafuta urahisi na uharaka wa kimiminika hiko. Ili kuimarisha afya kila siku, wote wameketi pembezoni kwenye miti mrefu wakifurahia hali ya hewa safi na upepo mwanana.

Mteja mmoja wa kike amesimama kwa utulivu nje ya duka la bidhaa za maziwa, analipia pesa kwa muuzaji, tayari kuchukua maziwa safi yaliyowekwa kwenye chupa salama kwa matumizi bora ya kila siku.

Samani mbalimbali kama meza ya chakula na viti vyake, pamoja na kabati la kisasa. Zimepangwa imara katika eneo la wauzaji, lililopambwa kwa maua safi yanayoongeza mvuto kwa wateja, wanaotafuta bidhaa bora, na muonekano wa kuvutia kwa nyumba zao.

Samani mbalimbali za kisasa kama masofa, meza, kabati na nyinginezo zimapangwa kwa ustadi katika eneo la wauzaji lenye mapambo juu ya dari na ukutani na taa zinaongeza mvuto wa mandhari tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta bidhaa bora na zenye muonekano mzuri wa kupendezesha nyumba.

Wanaume wawili wa mafundi seremala wamesimama kwa utulivu katika eneo la wauzaji wa thamani, wameshika vifaa vyao kwa uangalifu wanatengeneza samani mbalimbali kama vitanda kabati masofa na nyinginezo, tayari kuwauzia wateja wanaotafuta bidhaa bora safi na imara kwa kupendezesha nyumba na ofisi kila siku

Samani mbali mbali za kisasa kama masofa vitanda kabaki na nyinginezo, zimepangwa kwa ustadi katika eneo la uuzaji, lenye makambo juu ya dari na taa zinazoangaza, zikiongeza mvuto wa mandhari tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta bidhaa bora na zenye mwonekano mzuri kwa kupendezesha nyumba na ofisi zao.

Vitanda vya mbao vya kisasa, vimepangwa imara na kwa mpangilio maridadi, katika eneo la wauzaji wa samani. Vikionyesha ubora wa kazi na muundo wa kuvutia, tayari kwa hudumia wateja wanaotafuta bidhaa imara na za kupendezesha nyumba zao.

Ndani ya hoteli safi yenye mandhari ya kuvutia, samani mbalimbali kama masofa na meza, zimepangwa kwa ustadi huku taa zikiwaka vizuri na kuongeza mvuto zaidi. Wateja wameketi kwa utulivu, na wengine wamesimama wakifurahia huduma ya chakula safi, vinywaji na starehe kwa ujumla.

Ndani ya hoteli safi yenye mpangilio wa kisasa, samani zimepangwa maridadi taa zinatoa mwanga hafifu wa kuvutia na vinywaji safi vikiwa kwenye eneo maalumu la kuuzia, huku mteja mmoja akiwa ameketi kwa utulivu akisubiri huduma bora , nje bustani imetanda kwa uzuri na nyumba safi ya kupumzikia wageni kwa pamoja vinavutia.

Wateja wamesimama kwa utulivu mbele ya kibanda cha matunda kilicholindwa na mwamvuli mkubwa, matunda yamepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza na makasha ya plastiki wakisubiri kuhudumiwa na muuzaji huku kiti cha plastiki kimewekwa pembeni kwa ajili ya mteja au muuzaji kuketi.

Mjasiliamali mwanamke anamuhudumia mteja wake kwa upole, akimkabidhi mbogamboga safi, huku bidhaa mbalimbali kama matunda, vifungashio na nyinginezo zimepangwa kwa ustadi unaovutia, bei zimewekwa ili kurahisisha ununuzi.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa ustadi na mpangilio mzuri ndani ya soko. Wateja wamejaa kwa wingi, wanatafuta kwa utulivu bidhaa bora na safi kwa matumizi ya kila siku.

Bidhaa mbalimbali kama mbogamboga, matunda na nyingine, zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza, ndoo, katika makarai na makasha ya plastiki, huku mwanamke mmoja mjasiriamali ameketi kwa utulivu akichambua njegere tayari kwa kuuza. Wateja mbalimbali wamesimama kwa mbali wakichagua bidhaa safi kwa maandalizi ya chakula bora.

Mwanamke mmoja mjasiriamali yupo ndani ya soko akiweka kwa uangalifu nyanya kwenye kifungashio, huku bidhaa nyingine kama mbogamboga na nafaka zikiwa zimepangwa kwa ustadi ndani ya makasha ya plastiki, magunia makubwa na vikapu katika mazingira ya vibanda vilivopandwa kwa miamvuli kwa mbali.

Watu wawili wameketi kwa utulivu mbele ya duka la huduma za kifedha, wakishiriki mazungumzo ya polepole, huku wengine wanafanya miamala kupitia simu yake na vilevile wakipita taratibu wakielekea kwenye shughuli zao za kila siku.

Mtu mmoja ameshika kisimu cha pesa kwa uangalifu, huku mwingine akiwa tayari ana kadi ya viza mkononi, ukikamilisha muamala wa kifedha kwa njia ya kisasa katika eneo la huduma la kifedha.

Jengo la kisasa la ghorofa lililosimama kwa uimara, lenye mitambo ya kisasa na nyaya za umeme, zilizopangwa kwa ustadi ili kuonyesha ubunifu na teknolojia ya kisasa katika ujenzi wa majengo ya kibiashara.

Bidhaa mbalimbali mbali za nguo zimepambwa kwa ustadi na katika vishikizo vya kunyunyizia nguo ndani ya jengo la kisasa la manunuzi, tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta mwonekano safi na umaridadi fedha habari zinaangaza kwa uzuri zikiongeza mvuto kwa wanunuzi.

Watu mbalimbali wamesimama na wengine wameketi kwa utulivu ndani ya jengo kubwa la biashara la kisasa, wakifurahia hewa safi, mwanga wa kutosha na mandhari ya kuvutia ya ukumbi wenye mpangilio wa kisasa wa ununuzi.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa vizuri ndani ya duka kubwa la kisasa la biashara. Mashine ya kutoa risiti na kompyuta vimewekwa imara, tayari kufanya malipo kwa njia ya kidigitali. Ambapo taa za dari zinawaka vizuri zikiongeza mvuto kwa wateja wanaotafuta bidhaa bora, safi na salama.

Bidhaa mbalimbali, zimepangwa katika mpangilio mzuri katika rafu za kisasa za biashara, zimehifadhiwa katika vifungashio tofautitofauti, huku taa zenye mwanga safi zikimulika vyema, kuleta mvuto kwa wanunuzi kwa wateja.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio safi na wa kuvutia ndani ya duka la kisasa la biashara. Zimehifadhiwa vizuri kwenye vifungashio tofauti tofauti. Mtendaji mmoja ameshika chupa ya maji ni safi akichagua kwa makini bidhaa bora kwa matumizi ya nyumbani na biashara.

Bidhaa mbalimbali kama vinywaji na nyinginezo zimepangwa kwa ustadi katika rafu ndani ya duka kubwa la kisasa la biashara. Zimehifadhiwa katika vifungashio tofauti tofauti tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta bidhaa bora, safi na salama kwa matumizi ya kila siku taa za dari zinawaka kwa uzuri unao ongeza mvuto kwa wanunuzi.